Hapa kuna daktari ambaye amevaa glavu yenye rangi ya nyeupe, ameshikilia mgonjwa kwenye mkono. Daktari huyo amevalia nguo ya rangi ya njano.

Hii ni chupa ambayo inaonekana kuwa na dawa ndani .I meandikwa Enter exravat pro for conversation and injection . Dawa hizi Ina bango ya angi nyeupe na Ina Kifuniko ya rangi ya samawati.

Hao ni watu ambao wameshikilia sanduku za rangi ya jekundu. Wameshikilia vitu ya rangi ya jeupe ambayo inaonekana kuwa magunia au vitu vingine. Kuna uwanja, unaeza kuangalia choo kwa umbali na pia miti.

Hapa kuna mtu moja ambaye ameshikilia miti kufukuza nzige. Kuna nzige mingi ambaye imeingia kwenye miti ikitafuta chakula. Pia unaweza kuangalia mawingu.

Hapa unaweza kuangalia vitu ambavyo viko kwenye chupa ndogo kabisa, inaonekana kuwa dawa, ina bango ambayo imeandikwa mtiki nguvu za kiume. Chupa hii ina kifuniko ya rangi ya kijani kibichi.

Ni hospitali ambapo kuna wahudumu wawili. Madaktari wamevalia barakoa. Mmoja amevalia miwani spesheli ya rangi ya njano. Wote wamevalia nguo za rangi ya samawati. Mmoja amemlika mdomo wa mgonjwa akijaribu kumshughulikia.

Hapa kuna mhudumu ambaye anashughulikia nywele ya mhudumiwa . Mhudumu huyu amevaa saa pia ana kitu ambacho anatumia kutengeneza nywele . Mteja ana kitambaa kwenye bega lake na pia kuna watu ambao wamekaa chini.

Hapa kuna watu wawili, inaonekana kuwa familia, kuna baba, mama, na mtoto. Mtoto anaonyeshwa kutembea, na pia kuna mpira, la timu ya raga, kando na hayo naweza kuona mashini kadhaa ya kufanya zoezi.

Hapa kuna siriji na dawa ambayo iko kwenye chupa. Chupa hii ina bango ambayo imeandikwa M-M-R na pia ina kifuniko ya rangi ya kijani kibichi. Mtu ambaye ameshikilia vitu hivi amevaa glavu.

Hapa kuna chupa ambayo ikona kifuniko ya rangi ya nyeusi, ikona bango ambayo imeandikwa easy iron 25mg . Kuna tembe ambayo iko ndani.

Hapa ni madawaa ambayo yana vifuniko vya rangi ya samawati tunaweza kuangalia madawa manne kwa jumla. Madawa haya yana bango ambayo imeandikwa 1 single dose 0.5 ml

Huu ni mlingoti wa tangi ambao kuna mtu mmoja anajaribu kupanda juu, na kuna wawili ambao wapo tayari wako juu. Mlingoti huu ni mrefu, tunaweza kuangalia nyayo ya stima, na pia miti.

Hapa Kuna madaktari wawili, mmoja amevaa macho nne , mwingine hajavaa . Wote wamevalia barakoa na kofia , wamevalia nguo ya kijani kibichi. Mmoja anajaribu kuangalia shida ya mgonjwa .

Kuna mwanadada mmoja ambaye anakaguliwa meno na madaktari wawili ambao wamevalia barakoa na macho nne. Mwanadada huyo amekaa chini na kuna meza.

Hapa kuna wanadada watatu, moja anadungiwa dawa. Watu wote wamevaa maski , kuna meza ambaye inakitambara ya rangi nyekundu na kuna sanduku juu yake, pia naweza kuangalia jumba nyuma yake ambaye inauzwa.

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye ameshuka nywele anahutubia mkutano wa wamama, wamama hawa wamekaa chini na kuna ambao wamekaa kwenye viti, kuna jumba moja ambayo imejengwa na haijakamilika,b unaweza kuangalia miti na uwanja mkubwa.

Hapa kuna dawa kama hii iko kwenye chupa tatu. Chupa mbili ina vifuniko ya rangi ya kijivu. Pia unaweza kuona shindano ambayo ina vipimo kutoka.

Hii ni jangwa tambarare ambapo unaweza kuona miti , milima na pia mawingu. Kuna mti mmoja ambao umekakuka , kuna mimea mingine kama nyasi .

Hii ni dawa ambayo iko kwenye boksi imeandikwa stammerwill na kuna dawa ambayo iko kwenye chupa halikadhalika kuna sirinji na madawa mengine ambayo yako kwenye chupa ya rangi ya njano na samawati.

Kuna wahudumu wawili ambao wamevaa aproni za rangi ya nyeupe. Kuna mhudumiwa mmoja ambaye amekaa chini, watu watatu wamevaa maski hali kadhalika unaweza kuona tochi.

Hapa kuna mto ambayo inaharibika, miti inaonekana kuwa inasombwa, watu wamesimama kwenye barabara kuona ambacho kinatemdeka.

Hapa ni soko la kuuza madawa, kuna madawa za miti za mikebe pia kuna panga na nguo kwenye usuri unaweza kuangalia meza ambayo juu yake kuna madawa.

Hii ni hospitali ambapo naweza kuona watoto, kuna mtoto mmoja ambaye amelalia kitanda tunaweza kuona mzee ambaye amevaa miwani na kwenye usoni ana kioo ambayo imefunguliwa na haijafunguliwa, pia kuna neti ya.ï

Hapa kuna jamaa mmoja anaskuma trolley , kuna magari ambayo yanakuja na kwanda ,kuna gari haina ambulance , kuna mwanabodaboda mmoja ambaye anatembea akibeba mteja, jamaa huyu amevalia viatu, kuna watu ambao tembea.

Hapa kuna vitu vya kiasili au za kichawi chawi naweza kuangalia miguu ya mtu mmoja, kuna dawa ambayo iko kwenye chupa naweza kuangalia nguo za rangi tofauti tofauti.

Hapa tunaweza kuangalia mtu mmoja akipaka kidole cha mtu mwingine rangi akitumia kalamu. Mtu anayepakwa anakaa mtoto.

Hapa kuna daktari na mama ambaye akona mtoto. Daktari amevalia sare zake, amevalia shati ya rangi ya jeupe na amevalia mask . Kwenye jumba hili unaeza kuona mlango wa rangi wa kijani kibichi.

Hii ni dawa ambayo iko kwenye boxi au sanduku, ina bango ambayo imeandikwa Measles, Mumps and Rubella Vaccine Lp, Tresivac PFS .

Hapa kuna madaktari watatu. Kuna mmoja ambaye ananyunyizia dawa kwenye kikombe kilicho chini cha rangi ya nyeupe. Kwenye ukuta unaweza kuangalia bango la USAID .

Hapa kuna dawa, za tembe, chini unaweza kuangalia ambazo zimetolewa, na juu unaweza kuangalia, dawa ambayo iko kwenye boxi, ama sanduku, dawa haya hayajatolewa.

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye ameshuka nywele na ambaye ameshikilia simu, na kuna daktari ambaye amejaribu kushughulikia mtoto ambaye amelala chini, kuna kitanda unaeza kuangalia kioo na unaeza kuangalia mwanakamera mmoja akipiga picha pia unaeza kuangalia bango la hospitali.

Hapa kuna dhawabu ambaye anaosha mkono wake, kuna mtungi, kuna dawa ya kuosha mkono pia unaweza kuangalia kuna mlango wa rangi ya kijani kibichi, unaweza kuangalia nyasi na pia kwenye mtungi kumechorwa mkono.

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye ameshikilia mtoto. Mwanadada huyu anaonekana kuwa ni mama. Na daktari aliyevalia maski na barakoa amevalia glavu na anamtilia mtoto dawa.

Hii ni chupa ya dawa na imeandikwa Iron chelate . Chupa hii ni ya rangi ya jeupe na kifuniko cha rangi ya nyekundu. Ina bango ambayo imeandikwa 60's Welluita.

Huu ni bango ambayo ime andikwa SIHA HEADACHE SOLUTION, Siha Headache solution ni dawa ina tibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa, kuna watu wanne kwenye picha hii ambao wameshika vichwa zao na chini yake unaweza kuona dawa ya Siha.

Hapa kuna watu kadhaa hususani watu watano ambao wanaokota takataka .Kuna mimea ambayo matawi yanaonekana pia kuna nyumba ambayo ina rangi ya samawati.

Hapa kuna daktari ambaye amevaa maski na ana glavu pia amevalia macho nne na ana nguo za kidaktari . Mgonjwa anasaidiwa kwenye meno.

Hapa imeandikwa IRON PLUS , ina tembe ya rangi ya nyeupe na kifuniko ya rangi ya nyekundu. Ina bango ambayo imeandikwa Doctor's Recipes IRON PLUS .

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye amevaa barakoa na ana sweta ya rangi ya nyeusi na pia kuna rangi ya kijivujivu . Amevaa barakoa ya rangi ya samawati na ameshikilia dawa.

Hapa kuna jamaa mmoja ambaye anazima moto. Naweza kuangalia mimea na miti. Kuna sakafu ambayo imepigwa rangi ya kijani kibichi na pia kuna ya njano.

Haya ni chupa ya madawa, kuna chupa ambayo ina tembe ya rangi ya nyeupe, na kuna sirinji ambayo imeekewa vipimo cha dawa kutoka kumi mpaka mia. Chupa moja imeandkwa yellow fever vaccine .

Hapa kuna daktari, na mgonjwa amevaa maski, mgonjwa amevaa shati ya kijano kibichi, daktari anadungia madawa, mmeacha kuangalia mashini yenye iko kusuri.

Hapa unaeza kuangalia vyupa kadhaa ambayo ina vitu ndani aina ya vumbi ama powder . Ina vifuniko na imeekwa chini kwenye carpet .

Hii ni darasa la watoto, kuna mwalimu aliyevalia maski , na kuna mtoto mmoja ambaye amesimama. Tunaweza kuangalia viti viwili ambavyo mbele, na watoto hawa wamekalia viti wawili wawili.

Hapa kuna jamaa wawili, mmoja mwanadada, wote ni wanadada, mmoja ana mtoto ambaye ameshikilia, na mama huyu amevaa shanga kwenye shingo. Mwanadada huyu mwingine anaonekana mhudumu.

Hapa kuna watu wawili, mmoja mhudumu na mhudumiwa. Mhudumiwa anakaa kuwa mlemavu kwa kuwa kuna kiti ya magurudumu manne na ana saa.

Hapa kuna bango ambayo imeandikwa Kenya HIV AIDS Business Council. We talk protection . Kuna watu ambao wamevalia njano kuashiria huduma kwa watu wengine. Na pia watu wamezungumza.

Hii ni chupa ameiandikwa she need folic acid and iron . Boosts energy and immunity level . Helps you to improve skin, hair and nails, normalizes blood cell production, healthy fetal development . Chupa hii ni ya rangi ya jeupe.

Hii ni nyumba ambayo imeporomoka, kuna kijana mmoja amejishika kwenye makwapa, kuna mti na kijana amesimamia kwenye mawe.

Hapa kuna daktari mmoja ambaye amevaa aproni ya rangi ya nyeupe, na kuna mwanadada mmoja, ambaye ana mtot ambaye anahudumiwa. Daktari amevalia aproni ya rangi ya jeupe na suruali nyeusi.

Hapa unaweza kuangalia vyupa vinne, moja ambayo inaonekana na inachupa ya rangi ya jeupe ambayo imeandikwa ibu proven kando unaweza kuangalia chupa ambayo ni ya rangi ya njano.

Hapa kuna mgonwa mmoja ambaye ameshikilia dawa katika vyuma viwili, mgonjwa huyu amevalia aproni ya rangi ya jeupe kwenye usuli za kuangalia vitambaa vya rangi ya jeupe.

Humu mna watu wengi, Kuna ambao wameshikilia vitu, bidhaa fulani. Watu hawa wamevalia nguo ambazo zinafanana. Watu wamevalia kofia za rangi samawati na picha unaweza kuangalia miti na pia majumba.

Hapa kuna madawa ambayo iko kwenye vifuniko. Kuna za rangi ya nyekundu na zingine za rangi ya nyeupe. Na kuna vyupa nyuma zake.

Hapa kuna chupa ambayo tunaweza kuiangalia ndani. Maandiko haya ya, Yellow Fever . Chupa hii ina kifuniko ya rangi ya kijivu. Kuna syringe ambayo imeshikiliwa na ina vipimo.

Hii ni chupa ya rangi ya jekundu ambayo imeekwa bango la Arorwet Hb. Mwenye asili unaeza kuona mimea ya rangi ya kibichi, unaeza kuona miti na bado unaeza kuona mimea za hali kadhalika.

Hapa kuna mhudumu mmoja ambaye amevaa maski na watu kadhaa ambao wamevaa maski pia. Huyu ameshika karatasi na kalamu. Watu wamekaa umbali mita moja. Kwenye picha hii unaweza kuona ukuta na pia kuna jumba na miti.

Hapa kuna sirinji na dawa ambapo sirinji inatolewa dawa kwenye chupa. Kuna boksi ambayo imeandikwa measles, mumps and rubella vaccine. Kando na hayo anataka kuangalia chupa ambayo imetolewa nje. Chupa haya yana vifuniko vya rangi ya samawati.

Hapa mna nyumba ambalo limechomeka, inaendelea kuchomeka, imechomeka kupindukia kiasi. Moto huu unaonekana kuazisha, ni janga kubwa.

Hapa kuna jamaa mmoja ambaye ananyunyuzia mimea zake dawa. kuna mimea hii imepadwa kwenye laini unaweza kuangalia miti.

Huyu ni mgonjwa ambaye anashughulikiwa na daktari wawili, daktari hawa wamevaa maski Hali kadhalika daktari mmoja ambaye ako na shati ya rangi ya kijivu amevaa macho nne . Daktari hao pia wamevaa glovu.

Kuna daktari mmoja, ambaye anashugulikia mgonjwa, kwenye upande wa pili wa meza kuna mtu mmoja ambaye ameshikilia, kitu kwenye mkono, amevalia, nguo ya ndani ya rangi ya jeusi.

Hapa kunamwanadada mmoja ambaye anaonekana kuwa wa kiasili. Anakaa mchawi, anajaribu kufanya vitu zake. Ameshika mkia, na kuna nyungu.

Hapa kuna manyumba kadhaa unaeza kuangalia hususan tangi ambayo imewekwa juu kabisa kwenye mlingoti kuna mimea kadhaa ambazo zimemea ambazo zinakaa miti miti.

Hapa kuna kijana mmoja amevalia shati ya nyekundu na kuna mhudumu ambaye amesuka nywele, waweza kuangalia ndoo ya njano, kwenye nyumba hii imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Hapa kuna tanki ambayo imeandikwa We drink clean water Donated by Hopecare . Kuna watoto ambao wamepanga laini wakipeleka vyupa kuchota maji. Kuna mwanadada mmoja ambaye amesimama akiwa ameshikilia kwenye mti. Kuna maua ya rangi ya njano yanaweza kuangalia nyasi.

Hapo kuna watu wawili, kando na hao unaeda kuangalia gari ambayo imeekwa bango, unaeza kuangalia magurudumu mawili ya rangi ya jeusi. Kwenye usuli unaeza kuangalia miti hii.

Hii ni chupa ya madawa na imeandikwa pills for sex . Imeandikwa T-478950/24D, tarehe ili kuwa ni kumi na tano. Kwenye usuri tunaeza kuona vyupa na ingine ya rangi ya jeupe na ingine ya rangi ya jano.

Haya ni madawa ambayo imeandikwa Stamaril. Ni pakiti nne ambayo imeekelewa kwenye kiti. Kiti hii ni ya rangi ya jeusi, madawa haya yamewekewa bango tofauti tofauti.

Hii ni duka la kuuza vitu vya kukula. Liko na bango ambalo limeandikwa Live specialists in treasure kumaanisha hizi ni madawa za kiasili.

Daktari ambao wanaonekana kufanya operesheni, wote wamevaa maski, wote wamevaa kofia , wote wamevaa aproni. Mgonjwa amelala fofofo.

Hapa kuna daktari ambaye amevalia aproni ya rangi ya njano, anajaribu kumsaidia mtoto kumpea dawa ambaye ameshikwa na mama yake. Unaweza kuona lami ambayo imewekwa ni rangi ya kijivu.

Hapa naeza kuangalia watu wawili mmoja anaonekana kua mgonjwa na mwingine mhudumu, mhudumu amevalia glavu na pia amevalia kofia, mhudumu pia amevalia macho nne.

Hapa kuna mkutano wa watu na watu wamvaa shati za rangi nyeupe na wamevaliaa maski na wengine hawajavalia. Kwenye picha hii unaweza kumwona mwanadada mmoja ambaye ameshikilia kitu. Kuna jumba kubwa na pia kuna miti na tanki.

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye amekata nywele na kuna mhudumu ambaye anajaribu kumdungia sindano la dawa. Amevalia aproni na shati jeupe. Kuna watu kadhaa ambao wamepanga laini.

Kuna mama mmoja ambaye anaonekana kuwa amejifungua juzi na ana mtoto. Amekaa kwenye kitanda ya hospitali akiwa ameangalia dirisha na mashine kadhaa kuna meza.

Hapa kuna mwanadada mmoja, ambaye anaonekana kuwa na mimba, anahudumiwa na mwanamke mwenzake. Mwanadada huyo amelala chini.

Haya ni madawa, moja unaweza kuona dawa ambayo iko kwenye chupa na ingine iko kwenye karatasi imeandikwa ANALGESIC DRUGS ,moja ikiwa imeandikwa na rangi ya jeusi na ingine katika rangi ya njano.

Hapa kuna jumba ambaye imeporomoka, kulingana na janga, au kuwa haikua imejengwa vizuri, kuna watu ambao wanachukua picha, watu hawa wameeza kuangalia kuna wale ambao wamevaa, apron .

Hii ni choo ambayo lina milango mbili, lina pipu mbili. Nje unaeza kuangalia tangi. Pia unaeza kuona uwanja mkubwa ambao kuna miti na mimea tofauti tofauti. Kuna nyumba moja ambao linaonekana kwa udogo.

Hapa kuna nyungu ambayo imewekwa vitu ambavyo vinakaa vya kiasilia asilia au kichawi chawi. Kuna mchongo moja ambayo iko kando, ambayo ina kitu ya kijani kibichi juu yake.

Hii ni hospitali ambapo wameweza kuangalia mashine. Pia kuna mama moja ambaye ameshikilia mtoto na mhudumu ambaye amevalia macho nne na anaonyesha mtoto kitu fulani. Mama ambaye ameshikilia mtoto amesuka nywele.

Hapa kuna majamaa wawili ambao wamevalia maski wakibeba mitungi ya gesi kutoka kwenye lori hadi kwenye jumba. Kuna viti na pia kuna mawingu. Mawingu haya yameonekana kuwa ni ya mvua na kuna jumba kando.

Hapa kuna daktari wawili, mmoja anashughulikia mgonjwa mwingine anashikilia mashine. Ambaye ameshikilia mgonjwa amevalia maski na kofia na hajavalia glovu, ambaye ameshikilia mashine ana glavu za rangi ya buluu.

Hii ni hospitali ya kufanya oparesheni. Kuna madaktari ambao wamevaa maski, kuna daktari ambaye ameshikilia mikono na kuna wenye ambao wanavaa glavu.

Hapa kuna jamaa wawili ambao wameshikilia mitungi miwili ya rangi jekundu. Jamaa hawa wamevalia maski na wamevalia aproni za rangi ya manjano.

Huyu ni daktari ambaye anashughulikia mgonjwa, anamshika mkono akijaribu kujua shida ambacho ako nacho. Mgonjwa amevaa rinda, Kwenye shingo amevaa kitambaa, daktari amevaa miwani na aproni ya rangi jeupe.

Hapa kuna madawa ambayo yako kwenye chupa. Chupa moja ina kifuniko cha rangi ya kijani kimbichi na kuna moja ambayo iko kwenye boxi. Boxi hii imendikwa MSD .

Hapa kuna watu wawili ambao wanashughulikiwa watu wote wamevaa meski na kuna bango huko nyuma ambayo imewekwa michoro na maelezo. Kuna mhudumu amevaa shati ya jeupe ambaye anajaribu kudunga madawa.

Humu unaweza kuangalia madawa za kiasili na mtu mmoja ambaye ameshikilia kitu. Kuna vitu kadhaa kuna vyumba na kuna sahani ambayo imebeba dawa.

Hapa kuna watu wawili, mmoja amevalia mask na glavu kuonekana kuwa ni mhudumu wa kiasili ama ni daktari, amevalia kofia. Kuna mwanadada mmoja ambaye amekaa, kuna tena anaonekana kuwa na maumivu.

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye aliyevalia maski na ana begi moja ambalo amewekelea kwenye bega lake. Amevalia glovu na ana boxi na kuna watu kadhaa ambao wanatembea.

Hapa kuna jamaa mmoja ambaye aliyevalia maski , na vitu vya maskio. Amevalia glavu na aproni ya rangi ya samawati, anajaribu kunyunyuzia madawa. Pia naweza kuangalia miti.

Hapa kuna watu wawili, mmoja ni muhudumu na mwingine mteja. Muhudumu amevaa maski na uproni jeupe. Mteja ambaye anaonekana mgonjwa anadungiwa dawa amevalia kofia.

Hapa kuna watu wawili, mmoja amevalia shati ya rangi ya samawati, mwingine amevaa nguo ya rangi ya jeupe. Kando unaweza kuangalia mimea ya mahindi. Watu hao wanajaribu kuchota maji.

Hapa kuna watu watatu mmoja daktari ambaye amevaa maski na macho nne wa pili ni mama na mtoto kwenye usuli unaeza kuona viti viwili moja jeusi na lingine jeupe.

Hapa Kuna watu wawili, Mmoja mhudumu na mwingine mgonjwa, mgonjwa anaonekana kuhudumiwa kwa meno na Kuna televisheni ambayo inatumika.

Hapa kuna watu kadhaa mmoja ni mmama na watoto wake ambapo mama mhudumu akimdunga mtoto sindano alafu watu wamevaa maski kuna mtu mmoja ambaye amevaa shati ambalo limeandikwa na kando na hayo unaweza kuona mabango.

Hii ni eneo ambayo imeadhirika kutokana na mafuriko . Unaweza kuona tuk tuk mbili moja limeandikwa wisdom kando yake unaweza kuona pikipiki ambayo inambeba mteja.

Hii ni dawa ambayo imewekwa kwa chupa, sana sana inakaa kuwa dawa ya kiasili ambayo imeandikwa ngiri suku kokania, pia ameacha barua pepe.

Kuna mtalamu ayepima mama ambaye amevaa shati jeupe kando yake unaweza kuona meza na leso na kadhalika unaweza kuona watu kadhaa wakipimwa.

Hapa Kuna watu watatu wawili kati ya hao wanaonekana kumuonyesha jinsi ya kuosha mkono na Tanki na karai, nyuma yake Kuna polisi ambaye ameshikilia tanki na wote wamevaa maskii.

Kuna vitu vinavyohusiana na matibabu ya jadi na mimea ya kiasili. Kuna mabuyu mawili, moja likiwa limepambwa kwa shanga nyekundu na nyeusi na jingine likiwa na shanga nyeupe na nyekundu.

Kuna sindano ambayo imewekwa vipimo kutoka nambari moja kuendelea, kando ya hiyo tumeekewa dawa ama chanjo ya MMR. Kumaanisha measles, mumps, rubella vaccine na imeandikwa for subcutaneous injection 0.5 mm

Hii ni eneo ambalo limeathirika na janga ama mafuriko. Mtu mmoja anaonekana kusukuma pikipiki. Kwa upande mwingine unaweza kumuona mtu akibeba mteja. Nyuma yake unaeza kuona gari.

Huu ni umawati wa watu, ambao wanapewa chanjo, naweza kuona mama ambaye ameshikilia karatasi ambaye amevaa maski, na kuna mhudumu ambaye amevaa aproni na ambaye afunga kichwa.

Hapa kuna mtu mmoja bwana kemia ambayo anajaribu kuelezea, maelezo ya madawa kando yake tueza kuona bango ya mapafu.

hapa kuna watu watatu, moja ni dakitari anaye anajaribu kuwaelezea dawa ya kemiya wote wamevaa meski na kando yake unaweza kuona bango la unisex kadhalika unaeza kuona madawa ya madikwa kubwa.

Kuna wataalam watano. Wawili wanaonekana kunyunyuzia dawa kwenye chombo kilichowekwa kwenye gari. wawili wamesimama na mwine kukaa.

Hapa kuna watu watatu, wamama wawili ambao wamefunga kichwa. Mtoto ambaye anaonekana kupewa titi lakini analia . Pia kwenye usuli tunaweza kuona meza jeupe na kateni.

Kuna wazee wawili, mmoja amevaa kofia mwingine hajavaa, kuna choo lililoandikwa wash your hands here na limepakwa rangi la jeupe na samawati. Tunaweza kuona miti.

Kuna mzee ambaye amevaa shati na maski, na kofia. Kuna mhudumu ambaye anamdungia dawa. Kando na hayo, kuna nyumba ambalo lina rangi ya jeupe, na jeusi.

Kuna mgonjwa ambaye amelala fudifudi kwenye kitanda ambapo kimepakwa rangi ya samawati na jeupe naeza kuona mashine na kwenye meza unaeza kuona sahani na kikombe.

Kuna mhudumu, kuna mtu mzee ambapo wote wawili wamevaa maski, mhudumu anaonekana kumpa shindano , mhudumiwa.

Hapa unaweza kuona mama ambaye anapewa matibabu ya masikio. Anashikilia kitu anapotibiwa. Daktari amesuka nywele na mama mwenyewe amefunga kichwa. Kando na hayo unaweza kuona wamama wawili kando yake ambao wamevaa shati ya jeupe.

Hapa kuna watu watatu, mmoja amevaa suti na anaonekana kuwa ameshikilia kitu kwenye mkono. Anaonekana kumfanya mfano kwa choo yenye bomba, na kuna mtu nyuma yake ambaye ameshika jegi. Na unaweza kuona nyasi.

Tunaweza kuona kuwa kulikuwa na janga, Kuna nyumba zimearibika, kuna watu wamekuja kushuhudia. Kuna mtu mmoja ambaye amevaa aprono. Kuna stima, juu yake.

Hapa kuna watu wengi ambao wako kwenye mkutano. Kuna mtu mmoja ambaye anaongea katikati. Kuna kiti ambayo haina kitu, kuna kiti ambayo iko na kitabu, unaweza kuona mti.

Kuna daktari anayefunza mama mjamzito kuhusu chanjo ama kitu kingine, kando na hayo kuna televisheni. Nyumba iko na kitanda, nguo hali kadhalika.

Tunaonyeshwa chupa ya virutubisho vya Vitamin B3 na vidonge vichache vilivyotapakaa. Maandishi kwenye chupa yanaonyesha kuwa ni High Potency 1000 ui Vitamin B3.

Kuna dawa aina tatu lelmox aflamox na supamox moja iko kwenye chupa na mbili ziko kwenye karatasi tembe mbili zimetolewa nje.

Hawa ni watu wawili ambao wamevaa nguo za samawati. Mmoja ni daktari ambaye anajaribu kumuelezea mhudumiwa kuhusu kitu. Unaweza kuona vitu vya kuchezea.

hapa kuna chupa ya tembe ambao upo unaona tembe ya rangi ya njano chupa hii imeandikwa importence vitamin 3d support suplementary bags.

Huyu ni daktari na amevalia tochi kwenye kichwani, anamwililika kifaa ambayo amebeba kwa mkono, amevalia saa na pia amevalia akrumia ya rangi ya jeupe.

Kuna watu wawili wote wanawake wamevaa meski moja amesuka nywele anajaribu kutoa maji ambaye imefurika kwenye mlango unaweza kuona nyasi na chumba.

Hapa kuna mtoto mmoja ambaye ni mgonjwa, miguu yake yamevimba na mikono kando yake, unaweza kuangalia mguu ya mtoto mwingine ambaye pia anaonekana kuwa mgonjwa.

Huku naweza kuona vipepeo ambao vinapepea kwenye mwangaza wa jua na pia unaweza kuona mimea ambayo inaonekana kuwa miti ,huu ni mchana na unaweza kuona mawingu machache.

Hapa unaweza kuona mwana sayansi ambaye anajaribu kunyunyizia mimea, katika kinyunyuzi ya rangi ya kibichi, unaweza kuona waya ambayo imezunguka nyumba hii.

Kuna chupa ya polio vaccine ambayo unaweza kuona ina kufuniko cha rangi ya kijani kimbichi. Pia unaweza kuona siriji ambayo ina sindano na vipimo.

Hii ni chupa ya dawa ambayo imeandikwa Iron kumaanisha chuma, na Nature's Bounty . Chupa hii ni ya rangi ya kijani kibichi. Ndani unaweza kuona tembe ya rangi ya jeupe.

Kuna dawa ambayo inatolewa na sirenji, sirenji hii ina vipimo kutoka koome hadi mia moja, kuna glavu vya rangi ya kijani kibichi. Dawa hii imeandikwa MMR vaccine.

Huyu ni mhudumu ama mama, ambaye anashughulikia mtoto ambaye ako kwenye kitanda. Unaweza kuona kitambaa ya rangi ya samawati kwenye meza, alafu kando yake unaweza kuona kiti. Kuna mashine. Mama huyu amefunga kichwa na pia ana mabangili.

Hapa kuna madaktari wanaoshughulikia mgonjwa kwenye operesheni. Wote wamevaa barakoa na glavu wanaweza kuangalia mashine.

Hapa unaweza kuona daktari ambaye anajaribu kumshughulikia mgonjwa. Ameshikilia stalpu ambayo inaonekana kuwa ya sehemu ya siri. Anajaribu kuonyesha mhudumiwa jinsi anavyofaa kenye anaambiwa.

Huyu ni mama ambaye anajaribu kunyonyesha mtoto, mtoto anaonekana kuwa amelala ,amekalia kitanda, juu yake unaeza kuangalia neti ambayo imekujwa .Kando unaeza kuangalia chupa ambaye imeekwa kwenye meza.

Hapa kuna watu wawili ambao wanajaribu kuubeba gesi, wanatoa kwenye gari na kuzitoa kubeba ndani. Kwenye nyumba unaweza kuona swichi na lango jeusi, pia unaweza kuona ukuta wa rangi jeupe, kuna mti kwenye usuli.

Huu ni mto ambao umefurika au barabara ambayo imefurikwa ,kuna magari ambayo yanajaribu kutembea kwa laini , kuna nyaya ya stima na humu pia kuna jumba.

Kuna mama mmoja ambaye amevalia nguo za rangi ya samawati, anaonekana kumsaidia mgonjwa mmoja mama mjamzito ambaye anajaribu kushika ujauzito wake. Unaweza kuangalia watu wawili pia wanajaribu kungojea kuhudumiwa.

Hapa kuna chupa ambayo imeandikwa Dr. Abdalla Herbal. COVID CURE ONE. Kuna mama ambaye ameishikilia na ambaye amevaa pete.